Nguzo zimesimikwa kwenye ardhi, na nyanya zimefungwa kwa juu, na kusambazwa maeneo tofautitofauti, kwaajili ya kutoa huduma ya umeme kwenye taasisi mbalimbali, kwenye viwanda pamoja na mashuleni na kwenye makazi ya watu.

nguzo imesimamishwa pembeni ymwa ukuta na kwa juu zimeunganishwa nyaya zinazotumika kutoa huduma ya umeme kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kwenye taasisi, viwandani pamoja na kwenye makazi ya watu .

Mitambo inayohusika na kufua nishati ya umeme imewekwa katika eneo maalumu. Nyaya zimefungwa juu yake, kisha kupelekwa kuunganisha kwenye nguzo zinazotumika kusambaza maeneo mbalimbali. Ni eneo hatari, haparuhusiwi kukaa kwa karibu, kwa sababu, inaweza kuleta athari kwa maisha ya mtu.

Kibadilisha nguvu kimewekwa katikati ya nguzo mbili, waya zimeunganishwa juu yake kisha kufungiwa kwenye nguzo pamoja na nyaya nyingine, ambazo zinatumika kutoa huduma ya umeme viwandani, maofisini, mahospitalini na kwenye makazi ya watu.

Mafundi wanafunga mitambo pamoja na mashine mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme. Huduma ya umeme ni muhimu katika jamii yenye viwanda, maofisini, hospitalini kwa matumizi mbalimbali.

Kibadisha nguvu kimewekwa katikati ya nguzo mbili waya zimeunganishwa juu yake kisha kufungiwa kwenye nguzo pamoja na nyanya nyingine ambazo zinatumika kutoa huduma ya umeme viwandani, maofisini, mahospitalini, na kwenye makazi ya watu, chini yake au karibu kulipofungwa kifaa hicho haparuhusiwi kukaa watu kwani ni hatari .

Taa za trafiki zinafungwa na mafundi. Mmoja amepanda juu ili kuifunga na wengine wameshikilia ngazi ili kumpa usaidizi asianguke na mwingine ameshikilia taa. Zina rangi nyekundu, njano pamoja na kijani. Zote zina maana kwa watumia barabara.

Taa za trafiki pamoja na alama zimewekwa barabarani. Magari yamesimama kuashiria bado hayajaruhusiwa kupita. Taa za trafiki pamoja na alama husaidia waendesha wa vyombo vya usafiri pamoja na watembea kwa miguu kujua muda wa kusimama, kujiandaa au kuondoka pale wanapotumia barabara.

Taa za trafiki zimewekwa barabarani zina rangi ya kijani, ya njano pamoja na nyekundu, husaidia wanaoendesha vyombo vya usafiri pamoja na watembea kwa miguu kujua muda wa kusimama, kujiandaa au kuondoka pale wanapotumia barabara husika .

Barabara inatengenezwa, mashine kwa ajili ya kuchotea udongo kwenye vifusi na kuweka kwenye magari au vyombo vingine imebebwa kwenye gari, barabara hutumika kwa ajili ya kupitisha vyombo mbalimbali vya usafiri na watu ili kuelekea maeneo tofauti tofauti .

Pikipiki na magari yanapita barabarani na kuelekea maeneo mbalimbali yakiwa yamebeba abiria, mizigo, na mengine ni madogo ya watu binafsi. Usafirishaji ni kuhamisha mtu, watu, vitu, kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa kutumia chombo fulani.

Nondo zinazotumika kwa ujenzi zimelazwa barabarani kwa ajili ya kuitengeneza. Ikikamilika, itatumika kupitisha vyombo mablimbali vya usafiri kama magari pamoja na pikipiki na kuelekea maeneo mengine.

Magari yanapita barabarani na kuelekea maeneo mbalimali yakiwa yamebeba abiria, mizigo, na mengine ni madogo yamebeba watu binafsi. Usafirishaji ni kuhamisha mtu au watu, vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia chombo fulani.

Mafundi wanatengeneza barabara kwa kutumia mashine na vifaa vingine. Dereva anaendesha mashine moja wapo kwa ajili ya kuishindilia. Barabara hutumika kupitisha vyombo mbalimbali vya usafiri pamoja na watu kuelekea maeneo mbalimbali.

Wanawake kwa wanaume wanafagia mazingira na wanatumia toroli kubeba taka kwa ajili ya kuzipeleka kwenye eneo la kuzihifadhi. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi .

Taasisi imetoa msaada wa pipa ndogo na kubwa kwa ajili ya kuhifadhia taka kwenye hospitali. Baadhi ya madaktari na wauguzi wamesimama nje ya hospitali wakiwa na watu wa taasisi kwa ajili ya kupokea vifaa hivyo. Ni moja wapo ya njia nzuri itakayosaidia kudhibiti taka.

Taka zimetupwa katika eneo la wazi baadhi zimechomwa. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Takataka zimetupwa katika eneo la wazi linalotumika kuzihifadhia baadhi zimechomwa moto, usimamizi wa taka unahusika na vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Wafanyakazi wamekaa wanachambua taka zinazotokana na vifaa vya kieletroniki kiwandani, usimamizi wa taka unahusika na vitendo vyote vya kuthibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Eneo linafagiliwa na mwanamke mazingira ni masafi miti imepandwa kwa mistari na watu wanapita. Udhibiti wa taka ni muhimu kwani husaidia kuepukana na magonjwa ya milipuko yatakayoleta athari kubwa katika jamii.

Watu mbalimbali wanaleta taka katika gari linalo tumika kuzibebea nakuzipeleka kwenye sehemu ya kuzihifadhi. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vyakudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Takataka zinaondolewa kwenye mitaro ya maji na kuwekwa pembeni ya barabara, wanatumia vifaa vya usafi kwaajili ya kusafisha na kukusanya. Udhibiti wa taka zinahusisha ukusanyaji, usafirishaji, pamoja na namna za kuhifadhi.

Mobomba makubwa yaliyokuwa yakitumika kupitisha maji machafu yametolewa na kuwekwa katika sehemu moja. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Watu mbalimbali wanachambua baadhi ya taka katika eneo linalotumika kuzihifadhi wanazibeba na kuzipeleka kuziuza kwenye viwanda vinavyotumika kuzitengeneza upya na kufaa kwa matumizi, usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya na kusafirisha, kuchakata pamoja na kuzihifadhi.

Uchafu umewekwa kwenye pipa dogo la wavu, zipo za chupa, karatasi, nailoni, nyasi na kontena. Aina ya pipa ambalo mara nyingi hutumika maofisini katikati taasisi mbalimbali. Ni njia nzuri ya kudhibiti taka na kuacha mazingira yakiwa masafi.

Wafanyabiashara wanasafisha mazingira ya eneo lao, wanatumia brashi pamoja na maji. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na hata kuhifadhi.

Aina mbalimbali za takataka zimehifadhiwa kwenye mapipa na nyingine zimewekwa chini, zisipohifadhiwa vizuri hupelekea kutokea magonjwa ya milipuko katika jamii. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya udhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Gari linalohusika na kubebea taka na kuzipeleka sehemu ya kuzihifadhi, limesimama barabarani, usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Takataka zimewekwa ndani ya shimo lililojengewa na kuachwa wazi kwa juu. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata pamoja na kuhifadhi.

Takataka za aina mbalmbali zimewekwa katika eneo la wazi lililotengwa maalumu kwa ajili ya kuzihifadhi. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Takataka zimewekwa katika sehemu maalum iliyotengenezwa kwa nondo na kuwekewa wavu kwa juu, vifaa vya usafi vimewekwa kwa nje, usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.